Hapa ni mahali pa kazi, kila mtu anaonekana ana sehemu yake ya kazi na kompyuta ya mkononi. Jamaa hao wanaonekana wakisemezana na kujadiliana katika jambo. Wote wanamsikiliza kwa makini, msichana ambaye aliye katikati yao ili aweze kuwapea mwelekeo, wa jinsi kazi hiyo inafaa kufanya.

Kijana huyu amevaa sweta nzuri ya rangi ya kijani. Anatumia kompyuta ya mkononi kwa ajili ya kufanya masomo yke, kwa vile anaonekana upo sebuleni anatumia kipokea sauti ili aweze kusikia vizuri bila kusumbuliwa. Anaandika kwenye kitabu yale anayasikiza kutoka kwenye kompyuta yake ya mkononi.

Hii ni mojawapo ya madarasa katika shule ya msingi. Wanafunzi wapo darasani kwa shughuli tofauti. Mmoja amebeba mfuko wake akirudisha kitabu, yupo tayari kuondoka. Kuna wengine watatu pamoja na mwalimu wao ambao bado hawajamalizia masomo. Mwalimu anawaelezea jambo kwenye kompyuta ya mkono na wao wanaonekana kuwa wako makinifu na wanamsikiliza mwalimu.

Huyu kijana anaonekana yuko kwenye makavazi anafanya kazi yake kwa furaha, hii makavazi ina vitabu vingi na imepangwa kwa ukamilifu. Pia anatumia kompyuta ya kubeba, mbali na vitabu alivyonavyo.

Hili ni chumba cha kulala kuna vitanda viwili vya ghorofa mbili , hivi vitanda ni vya hudhurungi na vina mablanketi ya kisasa za rangi ya nyeupe, chumba chenyewe kinaonekana ni kikubwa mno.

Mtoto huyu anawaelezea mwalimu, na mwanafunzi mwenzake jambo. Nyuso zao zinaashiria ya kwamba, wanafurahia anayowaeleza, kwa vile wanamskiza, kwa makini. Nyuma yao kuna ramani kubwa inayopendeza.

Watu hawa wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya mapishi. Anayepima viungo amevalia sare ya kuzuia asipate kuchafuka. Wenzake wanatazama anavyofanya. Viungo vingine viko kwenye meza tayari kwa mapishi.